Mwanamke aliyesimama kwenye shamba lenye mti ya migomba. Migomba hiyo ni, ina majani makubwa ya kijani kibichi. Na iko katika mapangilio wa mstari. Ardhi inaonekana imelimiwa na kuchimbwa mitaro midogo.

Watu wakitengeneza au kusindika jibini. Kuna sufuria kubwa yenye kiyowevu cha manjano ambacho ni maji ya maziwa yaliyotenganishwa na madonge ya jibini. Watu wanatumia vyombo vya plastiki.

Mkundu wa ndizi mbichi aina ya protein au ndizi ya kupikwa ikiwa bado imefungwa kwenye mti wa ndizi, rangi yake ya kijani inaonyesha kuwa hizi bado hazijakomaa na vinafaa zaidi kupikwa.

Mama mchuuzi wa matunda akiwa sokoni au barabarani akiuza ndizi. Ndizi zimepangwa kwa wingi juu ya meza au jukwaa lililofunikwa kitambaa na karibu kuna krate ya plastiki ya kijani iliyojazwa pia na ndizi.

Mwanaume akiwa anakamua ng'ombe. Amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi na anakaa chini karibu na ng'ombe huyo akitumia mikono yake kukamua maziwa ndani ya chombo cheupe.

Mtu akiwa amepiga magoti chini ya ng'ombe akimkamua maziwa ndani ya ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu. Ng'ombe ana rangi ya kahawia nyepesi na pembe ndefu. Amesimama kati ya eneo la wazi lenge udongo wa kahawia.

Mchakato wa kukamua maziwa kwa kutumia mashini ya kisasa ya kukamulia ngombe wa maziwa huo ni utaratibu wa kitechnologia unaotumiwa katika mashamba ya kisasa ya maziwa ili kuongeza ufanisi na usafi wa ukanida wa maziwa.

Watu wakipanda miche ya migomba kwenye udongo wenye rutuba ya rangi nyekundu. Kuna watu kadhaa baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kijani wakishirikiana kuchimba na kuweka miche ardhini.

Mimea huu ni mahindi na inaonyesha dalili za mashambulizi ya wadudu hasa kutokana na mabua na majani kuwa na mashimo na mdoa meupe au ya kijani iliyofifia.

Mkono ya mtu akiangalia majani ya mmea wa mahindi yaliyoharibiwa majani yano mashimo na madoa meusi, ishara hiyo ya uharibiu unaosababishwa na madudu au magonjwa ya mimea.

Hatua ya kutengeneza jibini au labda mtindi mzito nyumbani. Hapa ni maelezo ya kile kinachoonekana. Chombo cha chuma cha pichi, nguo ya kuchuja, sehemu ya curds ambayo ni mchanganyiko wa protini za maziwa na mafuta. Hii ni hatua muhimu katika utengenezaji wa jibini la nyumbani.

Mashamba makubwa ya ndizi mbichi zilizokatwa kwenye migomba na kupangwa wima zikiwa bado na mashina yake makubwa kama sehemu ya mavuno ya ndizi huenda sokoni au mashamba baada ya kuvunwa.

Wanaume wawili waliovaa kofia nyekundu na mavazi ya kazi wakimimina kutoka kwenye ndoo kubwa hadi kwenye tanki la chuma. Wanaonekana kuwa katika kiwanda au kituo cha kukusanyia maziwa.

Ng'ombe wawili wakiwa wamelala ardhini kwa utulivu kana kwamba wamelala usingizi. Ng'ombe hawa wana rangi ya madowa meupe na meusi na wanaonekana kuwa katika mazingira ya shamba au malisho kutokana na udongo na nyasi zinazoonekana kwa mbali.

Watu watatu wakiwa shambani katika ya msitu wa migomba, wanaonekana kuwa kwenye shughuli ya kufanya kuvuna au kupanga ndizi za kijani.

Ngombe wa maziwa anaye kamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa . Mashine hii ina sehemu kadhaa muhimu .Vifaa vya kunyonya ,mirija ya kusarifisha maji chonjo cha kuhifadhi ma....

Ndizi zilizoiva za manjano zikiwa zimehifadhiwa ndani ya chumba zikiwa zimepangwa kwenye sakafu kando ya ukuta na nyingine zikiwa ndani ya kreti.

Ng'ombe aliyeadhirika na ugonjwa unaonekana kuwa lumpy skin disease , ukisababishwa na lumpy skin virus , virus vya kundi la proxine virus uzinzi na uvimbaji.

Mtu anayekamua ng'ombe wa maziwa kwa mikono kwenye zizi. Mtu huyo amevaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani, pamoja na buti za mpira ilikujilinda dhidi ya uchafu na maji.

Mtu akimkamua ng'ombe, mtu huyo amekaa chini karibu na miguu ya mbele ya ng'ombe akiwa ameshika chuchu ya ng'ombe na kukamua maziwa ambayo yanaingia kwenye ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu.

Kuna kituo cha kukusanya maziwa. Mbele kuna mitungi mikubwa ya chuma ya kuhifadhia maziwa, ambayo huonekana sana katika maeneo ya vijijini na miji midogo, ambako wajofu.

Shamba la migomba ambapo kuna tunda la ndizi ambalo bado halijakomaa. Ndizi hizi ni za kijani ishara ya kwamba bado hazijafikia hatua ya kuvunwa au kuliwa. Mgomba huu unaonekana kuwa katika mazingira.

Huu ni mzabibu wa ndizi uliokomaa na kutoa tunda kubwa la ndizi mbichi. Ndizi hizi bado ni za kijani ishara kuwa hazijakomaa. Mzabibu huu uko kwenye shamba au bustani.

Huu ni shada la ndizi , ndizi hizi zinaonekana kuwa katika hali ya ukomavu wakati hadi kuiva vizuri rangi yao ni ya manjano yenye mwonekano mzuri ishara kwamba ndizi hizo zinaweza kuwa tayari kuliwa.

Mimea ya migomba inayokuuzwa ndani ya chafu. Migomba hii ina majani makubwa ya kijani kibichi. Na muundo wa paa la chafu unaonekana juu ukisaidia kulinda mimea dhidi ya upepo mkali, mvua nyingi.